Katika chumba maalumu cha huduma za meno, runinga ya kisasa imewekwa imara ukutani, ikiwa imewashwa na kuonyesha vipindi vya elimu ya afya, ikiambatana na mazingira safi na tulivu, kwa ajili ya faraja ya wagonjwa.

Kifaa cha kupumzikia wagonjwa kimewekwa imara, katika eneo lililowazi la hosipitali nje ya vyumba vya wagonjwa, kiko kwenye mazingira safi na tayari kutumika kuwahudumia wagonjwa kwa usalama na ufanisi.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti jeupe, ndani ya duka la dawa za binadamu, ameshika boksi la dawa mkononi, na kwa umakini anasoma maelezo yaliyoandikwa kwenye karatasi, iliyokuwa ndani ya kifungashio hiko. Dawa zimehifadhiwa kwa usalama kwenye rafu, zikiwa na maelekezo sahihi ya matumizi, ili kulinda afya ya mtumiaji.

Wamama wameketi kwa utulivu katika eneo la kiliniki ya watoto hospitali, wengine wakipima uzito wa watoto wao kwa mizani maalumu, huku daktari akichukua takwimu na kuchambua majibu kwa uangalifu ili kuimarisha afya na kinga ya mwili wa mtoto.

Mtaalam wa afya ameketi kwa utulivu akimpatia mama mwenye mtoto mchanga ushauri kuusu lishe bora na chanjo za mtoto, wakiwa kwenye bustani tulivu iliyozungukwa na maua yaliyochanua na miti ya kutosha.

Dawa za asili za rangi ya kijani kibichi zimewekwa imara katika chombo safi, zimehifadhiwa kwa uangalifu ili kudumisha ubora wake na kutumika katika matibabu ya kiafya kwa njia ya asili.

Dawa mbalimbali za asili zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka, zikiwa zimehifadhiwa kwa uangalifu kwenye vifungashio tofautitofauti vyenye maelezo ya matumizi, yaliyooandikwa kwa uwazi ili kumsaidia mnunuzi kuzitumia kwa usahihi.